Hapa kuna watu watano, mwanaume mmoja ambaye amevalia mask na wanawake wanne wakionekana kuchakura katika biwi la takataka ambao linaonekana kujaa karatasi.

Kuna watu watano ambao wanaonekana kuwa katika chumba cha matibabu. Mmoja ambao anaonekana kuwa daktari anaanza kuwahudumia hawa wengine wanaonekana kuwa wagonjwa.

Hii ni nyumba ambayo imejengwa kutumia matambara makubwa makubwa. Tena Juu imeweza kuezeka kwa nyasi nje tunaona besheni, mtungi tena tunaona miti ambayo majani yake yameweza kunyauka.

Hapa kuna watu wawili mmoja anaonekana kuwa mgonjwa mwingine ni daktari. Daktari anaonekana kumhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kitanda meno kwani anaonekana kuwa na shida ya meno.

Hapa kuna watu wawili ambapo mmoja ameshika umbo la meno na mswaki akionekana kumfunza mwengine jinsi ya kuosha meno yake kwa kutumia mswaki kwa njia inayofaa.